Viazi pamoja na ukwaju vimeandaliwa kwenye sahani nyeupe. Vimetengenezwa kwa kuchemsha viazi, kutiwa chumvi, kisha kuchanganya unga wenye rangi ya manjano halafu kutumbukiza kwenye mafuta moto.

Mezani pameandaliwa samaki mkubwa aliyetiwa vijani vya dania, vipande vitatu vya malimau, vibanzi vilivyokatwa kwa unmbo la mviringo, vitunguu juu, saladi ya karoti na hoho.

Kwenye ndoo pamejalizwa aina ya viungo ili kuuzwa kama vile karafuu, dawa ya pilau, garam masala, rangi ya manjano, pilipili poda.

Visahani vitatu zimebebwa kwenye trei, zimejalizwa pilao iliyojaa minofu za nyama, kachumbari, pilipili kwa kando na ndizi.

Kwenye sinia, kumeandaliwa biriani lenye rojo, pilipili na kachumbari. Chakula hiki kinatengenezwa kwa kutiwa viungo: mdalasini, bizari nyembamba, biriani masala.

Kichumwa kimejalizwa nyama ya shawarma inayochomwa polepole. Mkono umeshikilia mkate uliotiwa nyama vipande vipande, saladi pamoja na mayonese

Kwenye kibakuli kuna mabuyu, iliyotayarishwa kwa kuyayusha sukari, kuweka ndani tembe za mabuyu, pamoja na unga wake na rangi nyekundu.

Mezani kumeandaliwa samaki iliokolea mchuzi wa nazi, mboga kwa kando, ugali, soda na maandishi kama yanavyosomwa, Big Fish.

Samaki wa aina ya tilapia imetandazwa juu ya kisahani cheupe kwa tomato na kitunguu kama saladi, vipande vya malimau.

Kwenye meza kuna visani vinne vyeupe vyenye vyakula vya kila aina kama vile pilau, kachumbari na ndizi pilipili, wali mweupe, wali uliotiwa karoti, cheese na biriani.

Kwenye sahani kuna biriani, rojo lililojalizwa viungo, viazi na nyama. Ndizi, kando, pamoja na saladi.

Samaki wa kila aina waliokaushwa kwenye jua wamewekwa ndani ya vikapu tofauti juu ya meza ili kuuzwa ni kama vile mbuta, obambla, tilapia.

Kwenye ndoo kuna iliki ya rangi ya kibichi, iliki ya kahawia, na masala, mdalasini, cumin , pilipili ya poda, rangi ya manjano, tangawizi ya poda, na hibiscus .

Kwenye ndoo kuna vuingo vya manjano, pilipili powder , black pepper , cumin , dawa ya pilau, tangawizi poda.

Mwanamume aliyevalia kofia nyeupe, shati jeusi lenye maandishi kama yanavyosomwa, Freddy. Ameshikilia viungo kama vile kungumanga, zingine zimo ndooni ni, mizari nyembamba.

mezani pana aina ya chakula vya baharini kama zinazo julikana kwa kimombo see food ni kama vile kamba, vibanzi, dafu lenye mrija ndani

Wali mweupe, pande cha samaki na mchuuzi uliotiwa nazi umeandaliwa kwenye sahani ulitayarishwa kwa kuwekwa viungo kadhaa.

Sinia imejalizwa vyakula vya aina kama vile vipande vya kamba, wali mweupe, saladi ya kabeji na tomato , vpande vya malimau, pilipili. Kando, kuna rojo ya nyama.

Mezani pameandaliwa sahani iliyojalizwa maharagwe ya nazi, wali uliotiwa rangi ya manjano, njani la dania, gojeti iliyokatwa vipande, juisi na glasi.

Mahamri kadhaa yameandaliwa kwenye sahani cheupe yanatengenezwa tukianzia kuweka unga wa ngano, changanya na maji kwa sukari, tia iliki yako.

kisahani cheupe chenye maumau kimejazwa sambusa nne, vipande vya limau, kababu ya nyama iliyotiwa viungo kama vile karafuu, pilipili manga, mdalasini.

Kwenye visahani, kimoja kina marubajia iliyokaangwa kwa mafuta ya chini ukwaju na saladi iliyojazwa kabeji.

Viazi tamu vimo juu ya gazeti iliyomo sahani. Zimejalizwa masala. Vimetayarishwa kwa kupikwa kwa mafuta yenye moto.

Miogo pamoja na kachiri zimetandazwa kwa ajili ya kuuzwa. Kachiri imetokana na kukatwa vipande vidogo vidogo vya miogo na kuwekwa kwenye mafuta.

Kwenye meza kuna aina tatu ya vyakula kama vile biriani, chatine na saladi. Chatine inatengenezwa kwa kugreti nazi kuwa machicha kisha una blend na kutia pilipili.

Viungo vimetiwa ndani ya ndoo kwa ajili ya kuuzwa na mabango yanayosoma kama vile cholestrol tea, lavender, paprika, tumeric, peper .

Mkono uliovaa pete imeshikilia kisahani cha kauri iliyojazwa maru bajia. Ingine ina katlesi, kikombe cheusi.

Mwanamke aliyevalia shati la rangi nyekundu anashikilia trey yenye visahani na vyakula kama vile wali uliotiwa pilipili hoho, peas rojo ya nyama...

Vyakula kadhaa vimewekwa kwenye display kwa ajili ya kuuzwa kama vile chipsi, katlesi, sambusa, vipande vya samaki, mshakiki.

Kwenye kisahani pamejalizwa aina ya vibanzi vinavyojulikana kama maribajia vinatayarishwa kwa kukatakata viazi kupitia ndani ya unga iliyojazwa rangi ya manjano kisha kuziweka kwenye mafuta ya moto.

Viazi vya kukaangwa na pamoja na bajia za kunde zimewekwa kwenye sinia kwa ajili ya kuuzwa. Vinatayarishwa kwa kuchanganya viazi vilivyowekwa masala katika unga wa ngano.

Sahani kimejalizwa wali wa pilau yenye minofu, viazi vya kukarangwa, saladi ya tomato , hoho, vitunguu, ukwaju, dania, pilipili ya kukaanga.

Waiter ameshikilia tray iliyojalizwa visahani visita vyenye sambusa iliyojazwa nyama, vipande vya malimau, saladi ya mboga.

Mezani kuna visahani viwili vimejazwa wali wa biriani, rojo, mayai, kachumbari, jusi ya ukwaju na minti, chupa ya maji.

Mezani pameandaliwa wali uliotiwa kamba na mboga, pilipili, samaki, ndimu, karoti, dania.

Bidhaa za kila aina, vimetiwa ndani ya gunia vijiko kuekelewa kwa ajili ya kuuzwa ni kama vile mdalasini, rangi ya manjano, pilipili ya poda, tangawizi.

Kwenye sahani kuna pilau ya nyama, kachumbari na pilipili imetengenezwa kwa kutia viungo kama vile; tangawizi, kitunguu saumu kwenye nyama kisha dawa ya pilau.

Samaki wa kila aina kama vile tafi, una na changu wametandazwa mezani kwa ajili ya kuuzwa. Mwanaume aliyevalia shati na kofia amesimama akitazama wanunuzi.

Bajia za kunde zimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa zinataarishwa kwa kuroweka kunde katika maji, kisha kuzibonda au kuzi blendi mpaka ziwe rojo alafu kuzitia kwa mafuta.

Mwanaume anayetayarisha shawarma ameshikilia mikate. Shawarma inatengenezwa kutokana na viungo kadhaa kama vile rangi ya manjano, chumvi, dalasini, black pepper .

Sinia zimo kwenye meza zimejalizwa, mahamri, mbaazi zilizokolea, mnazi, pilipili juu, sambusa tatu, vipande viwili vya limau, chai nzito ya maziwa.

Kwenye vibakuli vya mabati kuna aina ya viungo kama vile mdalasini, manjano, tangawizi iliokaushwa, bizari nyembamba, iliki.

Mwanaume mwenye shati la mistari nyekundu na nyeupe anauzia mtalii, mbele yake kuna vyakula vya kila aina vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuuzwa kama vile mihogo, mshakiki, vibanzi.

Kisahani kimejazwa pilau iliyokuwa na vipande vya nyama, viazi, saladi iliyotengenezwa kwa kukatakata tomato vipande vipande, kitunguu pilipili hoho, pamoja na karoti.

Mahamri yaliyotengenezwa kwa kutiliwa unga wa ngano, maji, iliki, sukari na hamira, yamewekwa kwenye sahani. Mbaazi za nazi zilizo...

Visahani vyenye umbo ya samaki vimejalizwa aina ya samaki. Samaki mkavu mwengine aliyekolea mchuzi wa nazi vipande vya malimau mboga saladi ya tomato na vitunguu na sima.

Dukani pana viungo kadhaa kama vile kunde nyeupe, binzari nyembamba, pojo, viazi, mabuyu manjano, mdalasini, maharagwe, mchele.

Kwenye kisahani cheupe kuna ugali samaki wa mchuzi aliyetiwa tomato, vitunguu, chumvi na viungo kama vile fish masala na mboga za kienyeji.

Kwenye kisahani cheupe kuna slices tatu za tomato , kipande cha limau, wali mweupe, pilipili kwenye kibakuli, samaki ya fillets na mboga za majani.

Viazi karai pamoja na bajia vimeandaliwa ili wateja wavione vinatengenezwa kwa kukatakata viazi kisha kuzichemsha kwa chumvi. Changanya unga wa ngano na rangi ya manjano tia viazi vilivyochemshwa kisha uyaweke kwenye mafuta ya moto.

Simba jike wawili wamelala wana rangi ya kahawia, wamelia kwenye manyasi, miti iliyokauka imewazingira.

Kwenye jiko pana mshakiki inayochomwa polepole, kipande cha kuku, mkate wa 'nan', kikombe kililojalizwa mafuta ya uto.

Viungo kadhaa vimewekwa kwa ajili ya kuuzwa kama vile njugu, mdalasini, manjano, rangi ya nyekundu, manjano pamoja na hibiscus .

Mwanaume aliyevalia kofia ya rangi nyekundu kwa nyeusi amenyoosha mkono kuchukua pizza , mbele yake kuna mkate wa sinia, viazi karai.

Mwanaume anayevalia kofia nyeupe, shati la buluu na miwani ameshikilia mgomba wa ndizi uliofunikwa kwa karatasi ya rangi ya machungwa.

Mishakiki imetandazwa kwenye kisahani pamoja na pilipili na saladi imetiwa chumvi, manjano, garamu masala, pilipili.

Mti unaitwa mkungui, umeangusha majani mekundu yaliyokauka manyasini. Matunda yake ni madogo na yako na mbegu nyeupe.

Vyakula tofauti vimo mezani kama vile viazi karai, sambusa, katlesi, bajia za kunde, ratimi.

Kwenye kijisahani cheupe , kuna aina ya vyakula kama vile mahamri, sambusa, chapati vipande viwili , kababu maribajia , viazi karai, maharagwe iliyotiwa nazi.

Kwenye bakuli pamejazwa aina ya wali unaojulikana kama pilau inayopikwa mkwani pwani, imejalizwa viungo tofauti tofauti kama vile mdalasini, karafuu, bizari nyembamba.

Nyama iliyodunguliwa inajulikana kama shawarma inachomwa na imetiwa viungo kama vile kitunguu saumu, kitunguu maji, pilipili manga, bizari nyembamba, rangi ya manjano, tangawizi.

Vyakula vya kila aina vimeandaliwa mezani kwa ajili ya wanunuzi kuviona. Ni kama vile mshikaki, mihogo, prawns, sausage kachumbari, vibanzi, na tomato sauce .

Mahamri yameandaliwa katika sahani. Kando kuna mikebe mbili za mbaazi iliyotiwa tui pamoja na pilipili.

Wali mweupe, umeandaliwa katika sahani nyeupe, kijiko kikawekwa. Samaki iliyojaa mchuzi na viungo kadhalika.

Viazi karai, saladi na ukwaju vimeandaliwa katika sahani ya bluu. Mkono umeushikilia chakula kinachopendwa mkoani pwani.

Bidhaa kadhaa wamewekwa kwa ajili ya kuuzwa kwenye meza ya rangi ya buluu kama vile: hoho, kamba, chango tafi, kaa...

Mahamri yamo katika sahani la kauli jeupe yameandaliwa, yanatengenezwa kutokana na unga wa ngano maji au tui la nazi bakari na iliki.

Mwanamume ametabasamu akishikilia ndizi kwa mikono. Moja limechambuliwa, lingine halijachambuliwa. Ameegeza kwa meza. Mbele yake kuna kibakuli cha blue na nyuma yake kuna ukuta mweupe.

Trei kadhaa kwenye display zimebeba miguu ya kuku iliyowekwa viungo; prawns , konokono na makarel.

Mezani pana chaKula kwenye visahani vitatu. Moja ikiwa na nazi, scones , stadi. Nyingine

Viazi kama inavyojulikana maru bajia vimeandaliwa katika sahani nyeupe, pipipili iliyo mchanganyiko wa tomato sause

Vyakula vya kila aina vimewekwa juu ya glasi ya meza ikiwemo: mishkaki, mayai yaliyochemshwa, rojo, samaki, meat pie , na wali mweupe.

Kilichoandaliwa ni chakula kinachojulikana mkoani pwani kama biriani na ni mchanganyiko wa wali uliotiwa rangi ya machungwa na nyama iliyowekwa viungo kadhalika. Kando kuna kachumbari ambayo ni kitunguu na tamata .

Achiri ya miandwa imejalizwa katika karai, ni mojawapo ya vyakula vivyojulikana mkoani pwani, madafu mawili yameerekwa juu ya meza, watu wanatembea.

Mezani pameandaliwa vyakula vya kila aina kama vile viazi karai, waru bajia, kebabu, katilesi, mbaazi za nazi, mahamri, mitai, chapati, viazi vya rojo, chatini na ukwaju.

Mwanaume aliyevaa shati lenye mistari mieupe na miekundu anauza samaki waliopangwa mezani kama vile jodari una, tafi, changu.

Sinia lililokuwa mezani limetandazwa gazeti iliyobeba bajia za kunde, sambusa, strungi kwa kando, hababu za nyama, viazi vilivyotiwa masala karikati na katilesi

Kwenye meza pameandaliwa samaki wa kila aina kama vile changu na tafi kwa ajili ya kuuzwa. Mwanaume aliyevalia shati la bluu ameshikilia mmoja mkononi huku akitazama waliomezani.

Wanaume aliyevalia checked amesimama akiuza vyakula vilivyoandaliwa mezani. Kama vile samosa, donasi, kaimati, mitai, mahamri, viazi karai, vitumbua na kadhalika.

Sinia kadhaa zimeandaliwa mezani, zimejalizwa wali wa biryani iliyoko na pilipili na kachumbari inayopendwa kuliwa ijumaa ukwani wa pwani.

Mezani pameandaliwa aina ya chakula pamoja na kinywaji cha fanta kama vile samaki, vibanzi vyenye saladi, wali mweupe na chumvi.

Sinia imeandaliwa vibanzi, tomato yenye umbo ya waridi na limau, hoho, samaki pamoja na prawns .

Hili ni soko la bidhaa mbalimbali pana pia viungo kama vile cumin, curry marocain, gingembre citron, 4 epices Grillad et poisson na ras el hanout 35 epices viand et legume .

Madafu matatu yametiwa mrija na kushikiliwa. Ni kinywaji maarufu mkoani pwani. Wakaazi na watalii wanapenda kunywa ili kukata kiu.

Mezani pana simu, sinia iliyobeba biriani, vijiko vitano, pilipili, kachumbari, mayai mawili ya kuchemshwa, chumvi, chokoleo, juisi mbili.

Ng'ombe wawili wamo, kama inavyojulikana kwa kimombo Cattle Dip , wanapuliziwa dawa ili kuwatibu na magonjwa kutokana na wadudu kama vile kupe.

Pilau imeandaliwa mezani kwenye visahani viwili. Ikiwa na kachumbari, ndizi, supu kwenye kibakuli cheupe, na juisi mbili.

Mwanamume aliyeshikilia dafu, amesimama mbele yake kuna karai iliyojaa kachiri za mihogo, mihogo, na kiti cha buluu.

Kwenye jaha la takataka ngombe wanne, wawili weupe, mmoja mweusi mwengine wa brown wanakula chakula.

Mwanamke aliyevalia blauzi la rangi nyeupe ameshikilia mshakiki akigeuza kwenye jiko la makaa, mnunuzi ameekeza mgongo.

Mikono iliyoshikilia kifuku cha nazi inakunwa kutumiwa mbuzi. Machicha yanayotokana kwa nazi yanamwagika katika sinia.

Trei lenye maandishi Tabi limebeba visahani vitatu vyeupe, wali mweupe, ukawekwa samaki wa nazi, saladi na limau na mchuzi wa nyama ya prawn .

Uteo, fagio ya nyasi na makuti zimewekwa kwenye display . 𝐴𝑐ℎ𝑎𝑟𝑖, mabuyu, pilipili iliokaushwa rangi ya manjano, garam masala.

Kisahani cheupe kimeshikiliwa na mikono imejaliza samaki, green grams , kebabu, sambusa pamoja na meat balls .

Mchele wa rangi nyeupe na machungwa juu dania, limewekwa kwenye kisahani pamoja na rojo kuku iliyotiwa viungo.

Mwanamune aliyevalia koti la manjano yumo zizini, anamwagilia ngombe mweusi na mweupe dawa ili kufukuza wadudu kama vile kupe.

Choka ni kuku inayotiwa viungo kama vile rangi ya manjano ,kitungu saumu, chumvi, pilipili. Karafuu limewlekwa juu ya jiko la makaa.

Chakula kama vile chapati, viazi karai, sambusa ,mishikaki, samaki imeandaliwa mezani ili kuuzwa.

Sahani iliyoshikiliwa kwa mkono ina rangi nyekundu na nyeupe. Lina viazi karai, bhajia za kunde, chatini, pilipili, pamoja na ukwaju.

Nyama iliyodungwa kwa vijiti inaitwa mshikaki, imewekwa juu ya jiko la makaa, ili ipate kuiva na imejazwa viungo kadhaa.

Maganda ya bahari kubwa kwa ndogo, yamepangwa mezani kwa ishara ya kuwauzia wakaazi na watalii mkoani Pwani.

Mwanamume mwenye shati ya machungwa ameegeza mkono kwenye ratili, ni muuzaji wa samaki kama vile changu, tafi, jedari.

Wali wa pilau uliotiwa viungo, nyama, viazi karai, kachumbari, pilipili ya kukaanga, ukwaju, dania, vimeandaliwa katika sahani nyeusi.

Mshakiki imedungwa katika vijiti na kuekezwa kwenye makaa ya moto ili kuiva, yamejalizwa viungo kama vile pilpilli manga, chumvi ya kuonja, manjano, kitunguu saumu.

Kwenye meza, kisahani cha bluu, kimetiwa wali wa nyama. Uliotiwa hoho nyekundu, kijani na manjano na viungo.

Wanaume wawili wenye shati nyekundu na mchoro wa chai ya manjano na maandishi kama yanavyosomwa, Cafee 001, wameshikilia trei yenye samaki wa kila aina kama vile tafi na changu na mishikaki.

Kontena mbili zilizowekwa juu ya meza ya aina ya glasi, zimejalizwa wali wa rangi ya machungwa, vipande vya kuku, tamata , cucumber na vikebe viwili.

Mezani pameandaliwa vyakula kadhaa kama vile vitumbua, sambusa, spring rolls , nyama ya kukaanga, samaki, pilau, viazi, wali iliotiwa peas , prawns na karoti.

Wali wa rangi ya machungwa, unajulikana kama jolof rice. Wali wa manjano imejaa tamata , hoho nyekundu na kijani, vitunguu, prawns .

Mwanaume aliyevaa shati la buluu ameshikilia kikombe na kusimama karibu na duka lake lenye maandishi kama yasomavyo: Yajaayo Yapendeza. Limejaa bidhaa kama vile, chili chili flakes , cinnamon powder , iliki, pilipili manga, pilipili ya firimbi.

Mkono uliopakwa kutexi lina pete limeshikilia dafu ambapo ni kinywaji kinachojulikana humu mkoani Pwani hutumika kutoa kiu.

Soko la samaki limejaa watu wanunuzi kwa wauzaji, wengine wamepangwa kwa ajili ya kuuzwa kama vile una, tafi, changu na omena.

Viazi karai na bajia za ndengu zimeandaliwa katika sinia, ni mojawapo ya vyakula vinavyojulikana na kupendwa humu mkoani pwani.

Nyama iliyodungiliwa ikonekana kama shawarma imekatwakatwa vipande ili kuuzwa na imetiwa viungo kadhaa kama vile rangi ya manjano.

Wali uliowekwa katika sinia inaitwa biriani. Ndani yake kuna vitunguu, majani ya dania na nyama.

Wanaume watatu wamesimama kwenye sinia yenye mishikaki na ukwaju wakishambulia kukula.

Mezani pameandaliwa vitu kadhaa kama vile: sinia iliyobeba kijiko na kisu, sambusa kwa limau, mahamri mawili, chai iliyojalizwa maziwa, mbaazi za nazi, pilipili juu na pilipili mbichi.

Ng'ombe mweupe anakamuliwa maziwa, na mwadada aliyevalia shati jeusi na suruali nyeusi na kofia nyekundu amekaa.

Meza imetandikwa kitambaa cha aina ya kitenge. Kisahani cheupe kimewekelewa vibanzi, ndimu, saladi, bronze iliyotiwa viungo, glasi ya Mint Juice .

Mzee aliyevalia kofia la walahi, shati nyekundu amekalia kreti na kushikilia mfuko wa blue mbele yake madafu yametandazwa.

Biriani iliyomo siniani, pilipili na kachumbari, ni mojawapo ya chakula kinachojulikana Pwani, kwani kinatengenezwa na viungo vingi.

Sokoni pamejaa wanunuzi, wauzaji na bidhaa zilizopangwa kwa ajili ya kununuliwa kama vile korosho, mambuyu ya nyekundu na kijani, tende, pilipili, ukwaju, malimau, danajira na curry powder .

Samaki wa kila aina wamepangwa kwa display kwa ajili ya kuuzwa kama vile dagaa, chango, dafe, tuna.